Hawa ni mashabiki wengi ambao wameinua mikono yao juu wakiwa wanashangilia wakitabasamu huku wakiwa wamevalia shati za rangi ya bluu na pia ni wanaume na wanawake.

Hawa ni wanasiasa ambao wamekusanyika pamoja na miongoni mwa hawa wanasiasa tunamuona kiongozi, wa chama cha ODM ambaye ni Raila Amolo Odinga ambaye amemshika mwenzake mkono na kumuinua juu na wamevalia kofia.

Hii ni ofisi ya serikali inayoitwa Huduma Center na tunawaona wanaume wawili ambao wameketi ili waweze kuhudumiwa na wale ambao wamesimama kule na kuelekeza macho yao kwenye vipatakalishi.